Sokoni humu mna bidhaa aina nyingi, na vyakula wauzaji hawa wanategemea wanunuzi, waje ili kununua vitu ndio wapate pesa yao ya kila siku.

Muuzaji huyu anauza shanga, vitabu na aina vingi vya mitambo, kando yake kuna meza ya kutayarisha mitambo hayo, mwana biashara huyu hujitegemea kwa kujishonea na kuuza.

Magari haya yamepakiwa katika uwanja mmoja hapa. Yaonekana hawa ni watu waliohuduria mkutano fulani ya kifamilia. Hali ya anga yaonekana kung'aa sana katika eneo hili.

Duka hili la kuuza magari aina nyingi lina gari nzuri tena za bei. Duka hili limejengwa kwa viio ili kuruhusu aliyekua mbali ama nje kuona bidhaa zilizokua ndani.

Dukani humu mna magari ya kuuzwa, huyu mnunuzi ambaye anataka kununua gari hili, ameonekana amefurahia sana. Gari yenyewe inapendeza sana, aonekana kufurahia gari hili sana.

Bunda hili la pesa, ni pesa za Kenya ambazo kwa sasa zilikataliwa na serikali. Ni noti ya elfu kadhaa zaonekana kuhesabiwa na aliweka akiba ya nyumbani. Lina picha ya aliyekua rais wa kwanza, Mzee Jomo Kenyatta.